Hapa ni shamba ambalo wamepanda migomba mingi mno migomba yenyewe yameanza kukomaa na kuzaa ndizi, ndizi zinaonekana kwamba zimeanza kuiva.

Huku kuna mtu ambaye anasimama na kando yake kuna ndizi ambazo zimekatwa huenda mtu huyu ni mkulima wa ndizi na anangoja ili ndizi hizi zichukuliwe sokoni.

Huku ni shambani ambapo, wameweza kupanda mimea wa mahindi. Kuna mtu ambaye amesimama huku akishika hindi mkononi mwake. Ni dhahiri kwamba mahindi haya yameanza kukomaa.

Huku ni shambani, kwenye shamba hili wamepanda migomba mingi. Migomba ni mimea ambayo huzaa ndizi, na ndizi hupendwa na watu wengi.

Kwenye picha tunaweza kumuona ng'ombe, pia kuna mtu ambaye anaonekana kukama ng'ombe huyo. Maziwa ambayo atayapata atakwenda kupikia chai.

Kwenye picha, kuna shamba ambalo wamepanda mahindi mengi. Ni dhahiri kwamba mahindi haya yameharibiwa na wadudu. Wanafaa kupiga dawa ili mahindi yaweze kuwa sawa.

Huku ni sokoni. Tunaweza kuona mkungu kadha wa ndizi ambazo zinashukishwa kutoka kwa lori na tunaona watu ambao wanashukisha mkungu, kumaanisha kwamba ndizi hizi zinaletwa sokoni ili ziweze kuuzwa.

Huku ni zizini kuna ndama ambao wamepigwa picha na uenda huyu mtu ni mkuluma hasaa wa ng'ombe, yeye uenda anauza maziwa pamoja na ng'ombe hao.

Kwenye picha kuna shamba kubwa mno ambalo wamepanda miche ya migomba, wananyunyizia maji. Migomba ni miche inayozaa ndizi.

Huku ni sokoni, kwani kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa. Kuna vitu kama vile ndizi, vitunguu, nyanya na vingine vingi.

Kwenye picha kuna shamba ambalo limejaa migomba. Migomba yenyewe ni mengi mno na hutupa matunda ambayo hujulikana kama ndizi. Ndizi ni matunda ambayo watu wengi hupenda mno.

Hapa ni shambani, tunaweza kuona kwamba shamba hili lina mimea ya aina mbalimbali miongoni mwa mimea hiyo ni pamoja na mahindi, kuna hata migomba ya ndizi na nyasi pia.

Kwenye picha kuna ng'ombe wawili ambao wanalala chini. Mmoja wao anaonekana kwamba amekufa. Huenda kuna ugonjwa ambao alikua anaugua.

Hapa ni shambani na kuna mtu ambaye amekuja kukagua. Ni dhahiri kwamba shamba hili wamepanda mahindi, na mahindi yenyewe yameweza kuliwa na wadudu. Inafaa wapige dawa ili kuwauwa wadudu wanao haribu mmea.

Hapa ni shambani kuna migomba mingi ya ndizi ambayo yanaonekana. Mkulima wa migomba ya ndizi huweza kupata ndizi ambazo anaweza kuuza sokoni na kujipatia fedha nyingi.

Kwenye picha tunaweza kuona ng'ombe wawili, wote wamefungwa miguu ya nyuma. Ni dhahiri kwamba wao wanakamuliwa na wanatumia mashini katika kukamua.

Hili ni shamba ambalo wamepanda miche mingi ya ndizi. Miche hii ikizaa ndizi wanaweza kuuza ndizi ili waweze kujipatia pesa.

Huku ni shambani , tunaweza kuona kwamba wamepanda miche ya migomba ya ndizi . Ni muhimu kupanda miche hii, ili inapopata ndizi, mtu anaweza kuuza sokoni.

Hili ni shama ambalo wamepanda migomba mingi sana ya ndizi. Ndizi ni matunda ambayo watu wengi upenda kula. Ukulima wa ndizi uweza kuuza ndizi na kujipatia pesa.

Hapa ni sokoni kuna watu wengi ambao wanaonekana, miongoni mwao ni wauzaji, na tunaweza kuona pia mkungu wa ndizi ambazo huenda zinauzwa.

Kwenye picha ninaona ndizi ambazo zimekatwa. Ndizi hizi zina rangi za kijani kibichi. Pia inaonekana kwamba hazitakoma.

Kwenye picha tunaweza kumuona mwanamke ambaye ameshika mkungu wa ndizi mkononi. Vile vile tunaweza kuona ndizi ambazo zina rangi ya manjano kudhihirisha kwamba zimeiva.

Hapa ni shambani ambapo wameweza kupanda miche mingi ya migomba ya ndizi. Miche hiyo imeanza kuzaa ndizi na kuna baadhi ya mkungu wa ndizi ambao ni mkubwa mno, na unaonekana kwamba ndizi hizo zimeshaa komaa.

Huku ni sokoni, kuna watu mbali mbali wanaonekana. Miongoni mwao ni wauzaji, tunaweza kuona ndizi ambazo zinarangi ya manjano. Kuonyesha kwamba ndizi izi zimeweza kuiva.

Kwenye picha kuna ng'ombe ambae amefungwa miguu ya nyuma. Vile vile kuna mtu ambaye anamkama, maziwa yanayotoka kwa ng'ombe huuzwa ama wakati mwengine watu hutumia kupikia chai ama kukunywa.

Kwenye picha kuna mikungu nyingi ya ndizi ambazo zinaonekana kuwa ya rangi ya manjano kwani ni dhairi kwamba ndizi hizi zimeshaiva na zinaweza kuwa zinauzwa.

Hapa ni shambani. Shamba hili wameweza kupanda miche ya migomba ya ndizi. Inaonekana kwamba kuna baadhi ya ndizi ambazo zimeweza kuiva kwa vile ina rangi ya manjano.

Kwenye picha kuna watu wawili, na pia kuna ng'ombe, ambao wanaonekana kuoshwa. Huenda wanafanywa hivi, ilikuzuia kupe wasiwale.

Linaloonekana katika picha hii ni shamba ambalo wameweza kupanda miche ya migomba ya ndizi. Miche hiyo inaonekana kwamba kuna yale ambayo yameaza kukauka.

Kwenye picha hii ni shamba ambalo wamepanda migomba ya ndizi. Kuna mtu ambaye anaangalia ndizi kama zishaiva.

Kwenye picha kuna ngombe mbalimbali. Moja wao amefungwa mguu, na kuna mtu ambaye ameketi huku akimkama ngombe huyu. Huenda anataka maziwa ili aweze kwenda kuuza.

Kwenye picha kuna mtu ambaye amevaa nguo ya manjano na amebeba mtungi wa kupiga dawa mgongoni. Vilevile kuna ngombe ambaye anapigwa dawa. Iliwaweze kuzuia kupe wasimle.

Kwenye picha kuna mkungu kadhaa wa ndizi. Ndizi hizi zimekatwa kuonyesha kwamba zimeshaakomaa. Zinapelekwa sokoni ili kuweza kuuzwa pale ili mtu aweze ajipatie pesa

Kwenye picha kuna mkungu wa ndizi kadhaa. Kuna watu pia ambao wanachukua mkungu wa ndizi hizo. Kumanisha kwamba wao wamenunuwa mkungu wa ndizi hizo.

Hapa ni shambani kwani tunaona kwamba kuna migomba mingi ya ndizi ambayo yamepandwa. Pia tuna mkungu wa ndizi ambao umekatwa ishara kwamba inataka kuchukuliwa sokoni.

Hapa kuna Ng'ombe ambaye amefungwa miguu ya nyuma. Inaonekana kwamba Ng'ombe huyu anakamuliwa, na wanatumia mashine ya kukamua.

Kwenye picha kuna mtu ambaye ameshika mkungu wa ndizi, kuna ndizi ambazo zina rangi ya manjano ishara kwamba zimeshaiva, na kuna zile ambazo zina rangi ya kijani kibichi kumanisha kwamba hazijaiva.

Kwenye picha, kuna mgomba ambao una ndizi. Ndizi zenyewe zinaonekana kwamba, bado ina rangi ya kijani kibichi. Ni dhahiri kwamba, ndizi hizi hazijaiva.

Hili ni shamba ambalo wamepanda miche mingi ya mgomba wa ndizi. Ndizi ni matunda ambayo watu wengi upenda mno katika nchi yetu.

Hili ni shamba ambalo imepanda miche mingi ya migomba ya ndizi, kuna mtu ambaye anasimama huku akionekana kupima vitu fulani, uenda mtu huyu anafanya utafiti hapa shambani.

Huku ni shambani ambapo kuna migomba mingi, baadhi yao imeshazaa hata ndizi. Kuna mwanamke ambaye amesimama huku akishika ndizi hizo.

Kwenye picha tunaweza kuona miche ya migomba ya ndizi. Baadhi yake imeaza kupata ndizi. Ndizi hizo zinaonekana kwamba ni za rangi za kijani kibichi ishara kwamba hazijaaza kuiva.

Hapa ni shambani, wenye shamba wamepanda mmea wa mahindi, mmea wenyewe umekuwa sana na tunaona kwamba kuna kwekwe imeamza Kumea.

Kwenye picha kuna ndizi ambazo zina rangi ya manjano. Hii ni dhahiri kwamba zimeiva. Watu wengi mno hupenda kula ndizi.

Hapa kuna ng'ombe ambaye amefugwa miguu ya nyuma, vilevile kuna mwanamke ambaye ameketi chini na anaonekana kwamba anamkamua ng'ombe huyo.

Hapa ni shambani. Katika shamba hili, kuna miti mingi ya migomba ya ndizi ambayo imepandwa. Kuna hata ile ambayo imeshazaa ndizi, lakini ndizi yenyewe haijakomaa.

Hapa ni sokoni. Tunaweza kumuona mwanamke, ambaye ni dhahiri kwamba yeye ndiye muuzaji. Pia tunaona ndizi ambazo zina rangi ya manjano. Ndizi hizi ni dhahiri kwamba zimeanza kuharibika.

Huku ni shamba ambapo wameweza kupanda miche mingi ya migomba ya ndizi. Miche hii inaweza kupata ama kuzaa ndizi kisha ndizi hizo zitauzwa katika sokoni.

Hapa ni sehemu ya jalala kwa vile tunaona takataka ambazo zimetapaka kila mahali. Kuna pia ngombe, ambao wanaokota vitu kwenye jalala.

Kwenye picha kuna ng'ombe na kuna mtu ambaye anakama ng'ombe huyo. Ni ishara kwamba mtu huyu anakama ng'ombe ili aweza kueda kuuza maziwa.

Hapa ni shambani tunaweza kuona kwamba wameweza kupanda miche mingi ya migomba ya ndizi. Miche hiyo huzaa ndizi na watu wengi katika inchi yetu hupenda matunda hayo.

Hapa ni shambani ambapo wameweza kupanda miche ya haina mbalimbali, miongoni mwao ikiwa ni migomba ya ndizi, pia kuna hata mahindi ambayo yamepandwa shambani.

Kwenye picha kuna mwanamke ambaye amebeba mtungi wa kupiga dawa mgongoni. Pia kuna ng'ombe ambao wanapigwa dawa na huyu mwanamke, inaonekana kwamba ng'ombe hawa wanapigwa dawa hili waweze kuondolewa kupe.

Hapa kuna mwanamke ambaye anaonekana anasimama, ninaona pia migomba mingi ya ndizi na kando ya migomba kuna nyumba.

Kwenye picha kuna mtu ambaye amevaa nguo ya manjano amebeba mtungi ya kupiga dawa. Vilevile kuna ng'ombe ambaye anapigwa dawa na mtu huyu, huenda anataka kumzuia dhidi ya kuliwa na kupe.

Kwenye picha kuna mikungu ya ndizi nyingi ambayo imekatwa. Ndizi hizi zinachukuliwa sokoni ili waweze kuuza na mwenye ndizi kupata pesa.

Hapa ni shambani ambapo wameweza kupanda miche ya migomba ya ndizi, na kuna mkungu wa ndizi mkubwa mno, ambapo mtu ama mkulima anaweza kwenda kuuza na ajipatie pesa.

Kwenye picha kuna ndizi nyingi mno. Ndizi ni matunda ambayo utoka kwenye mgomba, ni dhahiri kwamba ndizi hizi zinaenda kuuzwa sokoni.

Hapa kuna ng'ombe mbali mbali na kuna watu wawili ambao ni dhahiri kwamba wamekuja kuwakamua ng'ombe hawa.Ng'ombe hawa wanakamuliwa kwa kutumia mashine.

Kwenye picha kuna ng’ombe ambao wanakula nyasi. Nyasi hizo zimekatwakatwa. Ng’ombe ni wa muhimu kwa sababu wanatupa maziwa.

Hapa kuna mgomba wa ndizi ambao umezaa mkungu wa ndizi, ndizi hizo zinaonekana zimeanza kukomaa hivyo vitakatwa hivyo huchukuliwa sokoni.

Huku ni shambani. Kuna migomba mingi ya ndizi ambayo yanaonekana. Pia tunaona kwamba kuna watu ambao wanakata mkungu wa ndizi. Huenda wanataka kuchukua pale sokoni ili kuziuza.

Hapa tunaweza kuona ndizi mbili ambazo zina rangi ya manjano. Ni ishara kwamba ndizi hizi zimeiva na hivyo ziko tayari kuliwa na mtu.

Kwenye picha kuna watu wawili ambao ni dhahiri kwamba wanachukua maziwa. Maziwa yenyewe yamewekwa kwenye geleni. Wanasafirisha kwa kutumia pikipiki.